Chupa hii ya plastiki ambayo ina rangi nyeupe, imebandikwa karatasi ambalo lina rangi ya kijani kibichi na lina maandishi yanayo onyesha kwamba lina dawa la kutibu ugonjwa wa Hania.

Mtu huyu amevalia barakoa ya rangi nyeusi, mikononi amevalia glavu za rangi nyekundu, amevalia nguo ya rangi ya blue , mgongoni amebeba kibuyu cha rangi ya manjano, ananyunyizia dawa kwenye shamba la mahindi.

Mgonjwa huyu ana upele katika mwili wake. Vipele vingine vinaonekana vilivyo kauka na vingine vinaonekana vile ambavyo vina majimaji ndani. Mgonjwa huyu anahitajika usaidizi wa kiafya wa haraka.

Mama huyu ambaye amevalia kiasilia, amemuleta mwanawe kwa nesi. Nesi amevalia barakoa ya rangi ya samawati na koti nyeupe anampa chanjo mtoto.

Chupa hii ambayo ni ya glesi, ina kifuniko cha rangi ya bluu. Kwenye chupa hii kume bandikwa karatasi ambalo lina maandishi, yananyoelezea dawa ambayo iko katika chupa hii.

Hospitali hii ni kubwa sana, imepambwa kwa kutumia vitambaa vilivyo na rangi nyeupe na vilevile ina vitanda vingi vya wagonjwa. Vitanda hivi vimefunikwa kwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe, kuna daktari anayezunguka kuwahudumia wagonjwa.

Watu hawa ni wake kwa wanaume. Wamevalia nguo za rangi kama vile nyeupe, manjano, samawati, nyeusi. Wako katika mkutano na wote wamevalia barakoa.

Mama huyu ambaye amevalia tishati ya rangi nyekundu, amemleta mtoto wake zahanatini kupokea matibabu. Anapokea matibabu, kutoka kwa manesi ambao wamevalia nguo za rangi ya manjano.

Katika mji huu kumetapakaa maji katika kila mahali. Ishara ya mafuriko, ishara kwamba kulikuwako na mvua mingi ambayo imefanya kila mahali kutapakaa maji hata miti imemezwa na maji .

Mwanadada huyu amewasili hospitalini ili kupokea matibabu ya meno. Anashughulikiwa na daktari wawili mmoja wa kike mwingine wa kiume. Wanatumia vifaa vya kisasa ili kumpa matibabu.

Chupa hii ambayo ina rangi ya kijani kibichi ina karatasi lililo la rangi nyeupe ambalo lina maandishi ya kueleza dawa zilizomo katika chupa hii. Dawa zilizomo katika chupa hii zinatumika katika kusaidia watu ambao wana upungufu wa vitamini D.

Mvua kubwa imenyesha katika sehemu hii, ambayo imesababisha mafuriko makubwa. Kijana huyu ambaye amevalia fulana ya rangi nyeupe, na mtoto huyu ambaye amevalia tshati ya rangi nyekundu wanatembea kwenye maji yaliyofurika.

Kwenye meza hii kuna chupa za glasi mbili ambazo zimebandikwa karatasi nyeupe ambazo zina maneno yanayoashiria kuwa chupa hizi zimebebea dawa ya chanjo ya ugonjwa wa Yellow fever.

Mwanadada huyu ambaye amesuka nywele yake amevalia jaketi ya rangi nyeusi. Amefika hospitalini kukaguliwa na daktari. Daktari huyu amevalia koti ya rangi nyeupe.

Chupa hii ya plastiki ambayo ina rangi nyeupe, ina maandishi yaliyo andikwa kwa kutumia rangi nyeusi. Maandishi haya yanaeleza kwa kutumia lugha ya kimombo, kwamba chupa hii imebeba tembe ambazo zinasaidia katika kufanya ngono.

Ngamia huyu yuko katika sehemu ambayo ni kame sana, kwa sababu hakuna hata kitu chochote kinacho onekana kama kijani kibichi, na ni kama amelemewa kwa ukosefu wa maji na chakula, amelala ni kama ameaga dunia.

Mwanadada huyu ambaye amesonga nywele, amevalia blouse nyeusi na suruali ndefu ya kijivu anazima moto kwa kutumia kizima moto ambacho ni cha rangi nyekundu.

Daktari huyu ambaye amevalia nguo ya rangi ya manjano na mikononi amevalia glavu nyeupe anakagua mikono ya mgonjwa ambaye ana vidonda kwenye mikono yake.

Mwanaume huyu ambaye amevalia jakiti ambayo inaweza kuonekana kwa mwangaza dimu. Anapanda akitumia ngazi kwenye tanki kubwa ambalo lime tengenezwa kutumia vyuma.

Mama huyu ambaye amesonga nywele yake vizuri amemleta mtoto wake mdogo hospitalini ili kupokea chanjo. Anaonekana mwenye bashasha. Daktari ambaye amevalia shati ya rangi ya bluu anapompatia mtoto wake chanjo.

Mama huyu ambaye amevalia nguo ambazo zina rangi nyeusi na nyekundu amewasili katika hospitali na anashughulikiwa tatizo lake la masikio na daktari ambaye amevaa nguo nyeupe.

Watu hawa wamefika kwenye hema ambapo kuna wauguzi ambao wamevalia t-shati za rangi ya manjano ambao wanazungumzia ugonjwa wa ukimwi na vilevile kuwapa mawaidha.

Mama huyu mgonjwa ana tatizo la meno. Amewasili katika kituo cha matibabu kupokea matibabu na anahudumiwa na daktari wawili. Daktari mmoja amevalia koti jeupe ilhali huyo mwingine amevalia fulana ambayo ni ya rangi ya samawati na shati nyeupe.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeusi amembeba mwenzake ambaye amevalia jaketi ya rangi ya manjano na viatu vya mvua vyeusi, anamvusha kwenye mto mahali ambapo hakuna daraja.

Mama huyu amempeleka mtoto wake mchanga hospitalini ili kupokea matibabu. Mtoto anapokea matibabu kutoka kwa nesi ambaye amevalia nguo nyeupe pepepe.

Gari hii ambayo hutoa takataka aina ya kinyesi kwenye sehemu mbali mbali ina rangi nyekundi na rangi nyeupe kwenye kichwa chake.

Mfanyikazi huyu wa hospitali yuko katika eneo ambapo mtungi ya oksigeni inapohifadhiwa na anafanya ukaguzi wa mtungi. Amevalia koti jeupe na kofia nyeusi.

Watu hawa wako kwenye sehemu ambapo jengo la ghorofa limeporomoka. Wamevalia sare tofauti tofauti na wanachukua picha za kuonyesha jinsi jengo hili lilivyo.

Dawa hii ambayo inatumika katika chanjo ya Measles iko katika chupa ambayo imetengenezwa na glesi. Kifuniko cha chupa yenyewe ni cha rangi ya buluu na imeandikwa katika karatasi ambalo ni la rangi nyeupe na.....

Mkulima amevalia kofia ya kijivu na nguo za kijivu vile vile, mkononi amevalia glavu ya kijani kibichi na mgongoni amebeba mtungi wa kubeba dawa ananyunyuzia mimea yake dawa.

Mzee huyu ambaye amevalia kofia ya rangi ya blue na barakoa ya rangi ya samawati yuko hospitalini, anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi kwenye mkono wake wa kushoto.

Muuzaji huyu wa madawa yuko katika duka la kuuza madawa. Amevalia koti jeupe juu ya nguo zake za kawaida. Anayapanga madawa ya kutibu magonjwa mbalimbali kule dukani.

Mama mgonjwa yuko hospitalini anapokea matibabu kutoka kwa nesi ambaye amevalia nguo nyeupe. Anadungwa sindano kwenye mkono wake.

Mama huyu yuko kitandani kwenye wodi ya uzazi . Amembeba mwanawe . Anaonekana mwenye furaha mbwitumbwitu ! Baada ya kuweza kujifungua mtoto vizuri.

Wasichana hawa wako katika sehemu ambayo ina ukame wa maji. Wamebeba vibuyu ambavyo vina rangi ya manjano. Wanajikaza sana kutafuta maji ili kuyaweka katika vibuyu vyao.

Mama huyu ambaye amefunga kitambaa cha samawati kwenye kichwa chake na amevaa nguo ya buluu, amepeleka mtoto wake mgonjwa kwenye kituo cha matibabu na mtoto anapokea sindano kutoka kwa muuguzi.